Mkono wa mtu ukiwa umeshika kalamu ya dijitali na inaelekeza kwenye kompyuta kibao. Kuna skrini ya kompyuta kibao, kumeandikwa maneno digital learning app ikionyesha kuwa kifaa hicho kinatumika kwa madhumuni ya kujifunza kidijitali. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda ofisi ni. Inasisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mwanamke na mtoto wamevaa vifaa vya sauti. Inaonekana wanatazama au kusikiliza kitu kwenye kompyuta. Wote wawili wanaonekana kufurahia. Mtoto amevaa shati la cheki na kaptura, na mwanamke amevaa koti. Wapo karibu sana, wakionyesha uhusiano wa karibu. Mtoto anaonyesha kidole kwenye skrini ya kompyuta

Wasichana watatu wadogo wakiwa wamevalia sare za shule za buluu na nyekundu, wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo yenye rangi nyeusi. Mmoja wa wasichana anaelekeza kitu kwenye skrini huku wengine wakitazama kwa umakini. Wanaonekana kujishughulisha na masomo ya kielimu. Mazingira yanaonekana kua nje labda chini ya mti na majani yakiwa yanaonekana kwa mbali. Inapendeza mazingira ya shule kwa jumuiya.

Wanaume wawili wakihusika kwenye mkutano wa mtandaoni kwa kutumia kompyuta. Mwanume wa karibu yuko kwenye dawati lake , amevaa headset na anashika karatasi zilizo na chati na mchoro ya takwimu. Ana moncha mbili mbele yake , moja inaonyesha mchoro wa mabadiliko ya soko na nyingine inaonyesha sura ya mwanaume mwingine anayezungumza naye kupitia video call .

Mtu akiwa ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato. Inaonyesha mkutano wa video na watu wanne wanaozungumza. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kazi kama daftari, kalamu, simu ya mkononi, kuna kikombe cha chai, taa ya mezani, vitabu vilivyofunguliwa na vifaa vingine vya kielektroniki. Kuna onekana mazingiza ya kazi ya nyumbani.

Msichana ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akiangalia mawalimu kwenye skrini ya komyuta mpakato. Mwalimu yuko kwenye video call na anaonyesha maandiko kwenye ubao. Inaonekana ni darasa la somo fulani kama vile lugha ya sayansi ya jamii. Kuna vitabu na dafatri mezani vinavyoashiria kuwa mwanafunzi yuko katika haja ya kujifunza kwa makini. Mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa viti na mazingira ya nyumbani.

Mtoto aliyevalia vifaa vya kusikiliza anaonekana kama yuko katika shughuli ya kujifunza. Skrini ya kompyuta inaonyesha ukurasa wa wavuti uliofunguliwa ukiwa na maandiko na picha. Huenda ni tovuti ya kilimo. Pembeni ya laptop kuna daftari na kalamu ya buluu ikionyesha kuwa mwanafunzi anachukua maelezo.

Kundi la vijana watatu wameketi pamoja mezani wakiwa na furaha huku wakifanya kazi. Mmoja wao, msichana aliye mbele, anashikilia kompyuta aina ya tablet na anaonekana kuwaonyesha wenzake kitu kwenye skrini. Wengine wawili, mvulana aliye katikati na msichana aliye upande wa kulia, wanatabasamu kwa furaha wakitazama kile kinachoonyeshwa.

Darasa la mtandaoni linaendelea. Laptop imefunguliwa na inaonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mwalimu anaonekana akiwa na kalamu na anaeleza maandiko ya kisabati kwa ubao. Karibu na laptop kuna daftari, kalamu nyingi na kwenye kikombe. Kona ya chini kulia kuna skrini ya nebo ya study.com.

Mtu akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Maneno E-Learning yanaonekana kwenye skrini ya kompyuta pamoja na picha ya kompyuta yenye daftari na kalamu. Amevalia shati la njano na anatumia mikono miwili kubofya kibodi. Mezani kuna kikombe cheupe, daftari, kalamu nyekundu, miwani na vichwa vya sauti vya kuweka masikioni. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kusomea au kazi kutoka nyumbani mahali patulivu.

Wanafunzi wakihudhuria somo mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato, kuna mwalimu mkubwa wa umri aliyevaa miwani , amesimama mbele ya ubao mweupe na anaelezea somo. Mikono miwili ya mwanafunzi inaonekana. Mezani kuna vifaa vya kujifunzia kama daftari, kalamu, penseli.

Michoro ya kisasa ya kidijitali inayohusiana na masomo ya mtandaoni. Kuna sehemu ya eneo tofauti zilizoandikwa. Mwanamke akijifunza kupitia kompyuta mpakato na alama za kidijitali. Mwanamke mwingine ameketi mbele ya kifaa cha teknolojia akijifunza kuhusu biashara. Kuna mwanaume na vifaa vya kidijitali vinavyowakilisha taarifa za mafunzo.

Mwanamke mwenye nywele nyingi zilizojikunja akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana kujishughulisha na kazi. Amevalia sweta nyekundu na amejishikilia kidevu na mkono moja. Anaonyesha umakini na mawazo mazito. Kuna vitabu na karatasi zimetawanyika mezani, zikionyesha mazingira ya ofisi. Mwanga unaonekana ukitoka upande wa kushoto ukimulika uso wake na kuipa picha mwonekano wa kitaalamu.

Darasa la watoto walioketi mezani wakitumia komputa mpakato. Mwalimu anasimama karibu na mmoja wa wanafunzi akiwa anamsaidia kwa upole na tabasamu. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule za bluu na wanaonekana kuwa makini na kushiriki kikamilifu. Upande wa kushoto wa picha kuna bango linalosema Rein Margin Education Zimbabwe likionyesha kuwa huu ni mpango wa kuimarisha elimu kwa kutumia teknolojia. Mazingira ya darasa ni safi.

Kibao chenye nembo Adamo Software na kichwa cha habari kinachosomeka Examples of Online Learning Platforms . Upande wa kulia wa kadi kuna picha ya mwanamke akionekana akitumia kompyuta na kuandika kwenye daftari, huku akionekana akijifunza. Pia kuna picha ya kofia ya kuhitimu upande wa juu na chini ya kulia ikiashiria elimu. Inahusu majukwaa ya kujifunza mtandaoni.

Mvulana mwenye fulana wa kijani kibichi akiwa amevaa vichwa vya sauti vyeupe. Ameketi mezani mbele ya kompyuta mpakato akiwa anaandika kwenye daftari. Pembeni kuna kikombe cha plastiki chenye kalamu. Mvulana huyu anaonekana kuwa makini na kujishughulisha na kazi ya kujifunza, pengine darasa la mtandaoni. Mazingira ya chumba ni ya ndani ya nyumba.

Mwanaume akiangalia kwa makini kwenye skrini ya komputa yake mpakato iliyowazi ambapo picha ya mwanaume mwingine anayechora grafu za biashara za uchumi inaonekana. Amevaa shati la bluu na amekaa kwenye meza ya mbao huku kikombe cha kahawa na kamera vikiwa karibu naye ikionyesha mazingira ya kufanya kazi ya kujifunza mtandaoni. Inaweza kuashiria kujifunza kwa mbali, kwa biashara za mtandaoni.

mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni kwenye picha mkono umeshika simu mahiri huku kofia ya kuhitimu ikining'inia upande wa juu kulia wa skrini na begi ndogo lenye rangi la chungwa likiwa upande wa juu wa kushoto chini ya simu kitabu kilichofunguliwa zote zikieleza juu ya elimu ya mtandaoni maandishi Online SCHOOL yameandikwa upande wa kushoto wa picha yakisisitiza mada kuu.

Mtu alie keti chini akiwa ameshika kompyuta kibao inayomuonyesha skrini ya mvumo wa kujifunza mtandaoni. Kompyuta kibao inaonyesha maandishi ya E-learning juu ya skrini na pamoja na aikoni ya maandishi online courses library access video lectures . Mtu anayeshika tablet anaonekana kutoka upande wa nyuma na chini kidogo. Sakafu inaonekana kuwa ya kapeti.

Mchoro kielelezo unaoonyesha madhara ya kujifunza. Kuna mtu anakaa ndani ya skrini ya kompyuta mpakato akiwa ameshika karatasi mkononi na kuonekana kama anazungumza. Karibu na skrini kuna rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri. Kuna mjeledi wa ujumbe wa mazungumzo. Mandhari ya nyuma ina mimea ya kijani kibichi na michoro ya mawimbi na duara ya rangi ya bluu.

Mchoro wa mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Kuna vifaa mbalimbali kama vile kompyuta ya mezani, kompyuta mpakato, simu janja, na kompyuta ya kibao. Vyote vikiwa vimeunganishwa kwa kutumia alama za wingu. Barua pepe na usimbuaji wa data, kuna pia vielezo vya dashibodi za mtandaoni vinavyoonyesha takrimu na report .

Mwanaume akisimama mbele ya meza yenye kompyuta mbili na kikombe cha kahawa, huku akishikilia simu na kuongea. Anaonekana kama anafanya kazi ya mkutano mtandaoni. Nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa kisasa uliotundikwa ukutani. Chumba hicho kina mapazia meupe na dirisha lililofungwa kwa mfuniko mweusi; inaonekana kama ofisi ya nyumbani ya kazi yenye ubunifu.

Mwanamke ameketi mezani mbele ya kompyuta pakato ya Hp akiwa amezingatia kile kinacho onyesha kwenye skrini. Anaandika kitu kwa mikono kwenye daftari huku mkono mwingine ukiwa kimeekemea kwenye kindefu. Jikoni katika sehemu enye rafu ya vitabu na vyombo mbali mbali ikiashiria mazingira ya nyumbani. Pembeni kuna vikombe headphones na mau yakionyesha hali ya utulivu.

Mtu aliyeketi mezani akiwa kwenye mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya laptop kuna watu kadhaa wanaoshiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao wakionekana katika madirisha tofauti ya video. Mezani kuna daftari lililofunguliwa, kalamu na mmea wa ndani huku mtu huyo akionekana akizungumza na kueleza jambo kwa ishara za mikono.

Mwanaume alie valia suti anonekena akigusa skrini ya kidigitali ilio na mandishi mbali mbali kama internet technology , tutorials , lessons , e-learning . Mandishi haya yamepangwa ndani ya miundo ya hexagoni yakionyesha madakuu zinazohusiana na elimu ya mtandaoni.

Darasa la kompyuta. Kuna meza ndefu ya mbao iliyopangwa kwa mstari upande mmoja wa ukuta zikiwa zimewashwa. Kompyuta hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna vitabu pembeni yao. Zikionyesha kuwa eneo hili linatumika kujifunzia. Kuna viti vya plastiki vya buluu na viti vingine vya mbao, vinavyo onyesha matumizi ya mseto ya samani katika mazingira haya ya kujifunzia.

Kundi la wasichana kadhaa huenda ni kundi la chair leader wote wakiwa wamevalia nguo nyekundu na fupi na wengi wao wameshikilia pamba nyekundu zinazotumika kushangilia. Wasimama kwenye uwanja wa nyasi huku baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao juu. Nyuma yao kuna miti na majengo kuashiria kuwa wako kwenye uwanja wa michezo. Wanaonekana wako tayari kufanya onyesho.

Chumba cha malazi kilicho na vitanda viwili vya mbao vilivyo wekwa mashuka ya rangi nyekundu yenye michoro. Kati ya vitanda hivyo kuna makabati kubwa la mbao lenye sehemu ya kuhifadhi vitu juu na chini. Dirisha lenye pazia la kahawia na la ndani jeupe lipo upande wa kushoto wa chumba. Pembeni mwa dirisha kuna rafu yenye vifaa vya na vikombe. Sakabu ni ya vigae vya kijivu na ukuta una rangi ya bluu na mwanga.

Chumba cha kulala kilicho na vitanda vya chuma vikionyesha mpangilio wa malazi wa watu kadhaa, labda katika hosteli au nyumba ya wageni. Vitanda vyote vina fremu ya chuma na mbao kwenye miguu na vichwa. Dirisha lenye pazia la kijani na rangi nyeusi linaonekana ukutani likiwa limefungwa kwa pazia la kuficha mwanga.

Wanafunzi wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele ya darasa. Yuko karibu na ubao mweupe pamoja na skrini ya kidigitali iliyo na maandishi ya somo, na wanafunzi wamekaa kwenye viti vya plastiki vya buluu wakikumbatia somo la kwa makini. Darasa lina mwangaza mzuri kutoka madirishani, na mazingira ni safi na ya kisasa . Inaonyesha hali ya kawaida ya masomo shuleni.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kinakitatanda kimoja kilichopabwa kwa shuka zenye madoa meusi na meupe zinazofanana na ngozi ya punda milia pamoja na blanketi ya rangi mbali mbali. Kando ya kitanda upande wa kushoto kuna meza dogo ya mbao na kiti cha chuma. Mwanga unamulika kitandani ukifanya chumba kuonekana kuwa na mwanga wa kutosha. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimetayarishwa kwa ajili ya kupumzika.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vina fremu za chuma zenye rangi nyeusi na vimevalishwa mashuka meupe na mablanketi ya zambarau. Chumba kinaonekana kuwa kidogo na kuna dirisha la mbao lenye mapazia ya kijani, likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Inatoa hisia ya chumba cha kulala chenye nafasi chache labda katika hosteli.

Darasa lenye madawati mengi tupu, ni ya mbao na ya chuma yakiwa yamepangiliwa kwa safu yakiwa tayari kwa wanafunzi. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa na taa za umeme zikiwa zimetundikwa juu dari. Mazingira ya kawaida ya darasa ambalo bado halijaanza kutumika au wanafunzi hawapo kwa wakati huo.

Kundi la wanafunzi wa kike wakiwa katika maktaba au darasa wakisoma kwa video. Wameketi kwenye meza kubwa ya mbao, kila mmoja akiwa na vitabu, daftari na kalamu wakifanya kazi. Maktaba yana rafu za vitabu zilizojaa nyuma yao na madirisha yanayoingiza mwanga wa asili. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa makini na wamejikita katika masomo yao.

Chumba chakulala chenye vitanda vyangazi viwili, kilakimoja kikiwa na sehemu ya juna ya chini na vyote vina magodoro na mashuka ya rangi mbalimbali. Chumba kimepambuwa kwa pazia la rangi ya manjano na nyeupe. Sakafi inoonekana kuwa ya kawahida na chumba kinamuonekano safi na wa kawaida wa makazi ya watu.

Chumba safi cha kulala chenye vitanda vya ghorofa viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha juu kina godoro la rangi ya bluu na nyeupe huku kitanda cha chini kikiwa na godoro lenye mashuka yenye rangi ya kuvutia kama pinki na manjano. Pembeni mwa kitanda kuna madawati mawili ya mbao yenye viti vya plastiki vya rangi ya machungwa vinavyoelekea dirisha nyeupe.

Mvulana aliyevalia fulana ya buluu akiwa katika mazoezi ya kunyanyua vyuma vizito kwenye sehemu ya mazoezi ya viungo. Anashika chuma kikubwa kilicho na uzito wa diski za rangi ya buluu pande zote mbili, akiandaa kunyanyua. Karibu naye kuna vijana wengine waliovaa mavazi ya michezo wakimtazama; labda wakimpima moyo au wakisubiri zamu yao. Mazingira yanaonyesha kuwa kuna mashine ya vifaa.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa vizuri. Kila kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe safi na kina neti nyeupe za mbu zilizoning'inia kutoka juu zikiongoza hisia ya faraga na ulinzi. Katikati ya vitanda viwili kuna nafasi ndogo na mkeka wa rangi ya kahawia. Mwanga wa kutosha unaingia ndani ya chumba ukifanya chumba kuonekana safi na chenye hewa. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kistarehesha.

Kundi la vijana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa wazi wa shule ,vijana wengi wamevaa mavazi ya michezo fulana na suruali ndefu na wanaonekana wakishiriki kwenye mechi ya mpira wa miguu, uwanja unaonekana kuwa wa kawaida mazingira yanazunguka uwanja yana miti mingi na ukuta wa mawe.

Chumba chenye vitanda viwili vikiwa vimetenganishwa, kile kimoja kikiwa na vyandarua vyeupe vilivyofungwa. Vimevalishwa mashuka meupe safi. Kitanda cha kushoto kina fremu ya kitanda nyeupe huku kile cha kulia kina fremu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Nyuma ya kitanda cha kulia kuna pazia la buluu lililofungwa. Mazingira yanatoa hisia ya chumba cha kulala chenye utulivu na safi.

Watu wakiwa kwenye kikao cha mafunzo katika chumba cha mikutano. Washiriki wameketi kwenye viti vya buluu kuzunguka meza kubwa ya mstatili, wakielekea kwenye skrini inayoonyesha mawasilisho. Mtoa wa mada amesimama mbele karibu na skrini akitoa maelezo. Baadhi ya washiriki wana kompyuta mpakato na begi zao zimewekwa karibu na viti.

Kundi la vijana wakishiriki katika mchezo wa michezo uwanjani. Mmoja wao yuko chini wengine wanakimbia mbele kana kwamba wanafuatilia mpira. Uwanja ni wa majani ya kijani ulio wazi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni shule au taasisi ya elimu.

Wasichana wakicheza mpira wa miguu katika uwanja wa wazi. Wamevaa sare za rangi ya kijani ya bahari. Mpira uko angani ukiashiria kuwa umechapwa. wachezaji wanaonekana kujishugulisha kwa bidii. Uwanja unaonekana kuwa wa ardhi ya udongo mwekundu na watu wachache.

Kitanda kilichopangwa vizuri ndani ya chumba cha kulala, kimefunikwa kwa mashuka meupe na mto miwili ambayo ni safi na imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kitanda kina upande wa mbele na upande wa kichwa, ulio na muundo wa chuma. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya mbao. Kuta za chumba ni nyeupe, zikiashiria usafi na mwonekano wa kawaida wa chumba.

Mkutano mkubwa katika ukumbi wa kisasa uliojaa watu wengi, mzungumzaji anaonekana kusimama katika na kipaza sauti kwenye jukwaa lililoinuliwa ,mandhari ya ukumbi yanaonyesha kuwa ni sehemu rasmi watu waliohudhuria wanaonekana kuwa ni watu wazima huenda ni mwanafunzi wa chuo kikuu.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa la makazi au shule. Jengo lina sakafu chache na kila sakafu ina baraza la kupita mbele ya milango ya vyumba. Ukuta wa jengo umejengwa kwa mawe na rangi la kijivu iliyopangwa kwa ustadi na sehemu zingine zikiwa na matofali ya kawaida ya rangi ya krimu. Dirisha nyingi na vioo vinawezakuonekana zikiwa na nundu za usalama.

Ukumbi mkubwa wa muhadhara. Kuna viti vingi vya mbao vilivyo unganisha na meza vikiwa vimepangwa kwa mstari kwa njia ya mwinuko. Kuna ngazi katika kati ya ukumbi ili kurahisisha kutembea kati ya safu za viti. Mwangaza wa kutosha upo ukitoka kwenye taa za dari na madirisha makubwa upande wa kushoto. Ukuta wa mbele hauna ubao unaoonekana.

Kijana aliyevaa miwani na koti la kuogelea anaonekana akiwa peke yake juu ya maji, akifanya mtindo wa kuogelea wa Butterfly Outbreak Talk. Katika picha, kuna alama zinazonyesha njia za kuogelea zilizowekwa ili kuelekeza uelezaji wa mtindo huo kwa sehemu tofauti za maji. Maji yanadorora kwa nguvu, yakionyesha kuwa anaogelea kwa kasi na nguvu katikati ya bwawa

Sehemu ya maktaba kubwa iliyojaa watu walioketi kwenye meza mbalimbali wakisoma. Wengine wanafanya kazi kwa kompyuta. Viti na meza ziko katika mistari iliyopangwa vizuri. Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu upande wa nyuma. Watu wanaonekana kuwa makini, wengine wakizungumza wawili wawili kwa utulivu.

Eneo la nje la taasisi ya elimu iitwayo thika road christian school . Vipengele muhimu vinaonekana. Bango kubwa lililoandikwa thika road christian school likiwa limewekwa juu ya nguzo nyeusi na lina nembo ya msalaba juu ya bibilia. Bendera ya kenya imesimama juu ya mlingoti kuashiria kuwa taasisi hiyo iko nchini kenya. Kuna mtu mmoja anayeonekana akitembea kwa nyuma ya bango na nyumba ndogo ya mawe yenye paa la rangi ya udongo upande wa kulia.

Watoto watatu wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wanashirikiana katika shughuli fulani ya kujifunza .Mtoto wa kwanza upande wa kushoto ana miwani na anaonekana akichunguza kitu kwa umakini. Mtoto wa katikati pia ana miwani na anatazama chini kwenye meza, akionyesha kuzingatia. Mtoto wa tatu upande wa kulia, amevalia fulana ya buluu na ana miwani, na anatumia kidole chake kuashiria au kuguza kitu kwenye meza.

Wanawake wawili wakiwa jikoni wakiendelea kufanya shughuli ya upishi. Mwanamke wa kwanza upande wa kushoto anaonekana kuwa mjamzito na amevaa aproni yenye mistari ya rangi ya pinki na nyeupe. Anatumia mikono yake kuandaa kitu, labda akichanganya unga. Mwanamke wa pili upande wa kulia anaonekana mchanga na amevaa aproni ya kijani kibichi. Anamsaidia na anashirikiana naye katika shughuli hio, akionyesha ushirikiano na urafiki.

Wanaume wawili wakiwa kwenye mazungumzo ya kirafiki, huku mmoja wao akiwa mbele ya kompyuta mpakato, wanaonekana kuwa kazini au katika kikao cha kujadiri jambo fulani muhimu, wote wanaonekana kuwa na furaha. Na mazingira ni ya kisasa.

Watoto wawili wakiwa katika bwawa la kuogelea. Mtoto mmoja ambaye anaonekana kiwa na ulemavu wa akili ana furaha na anamwogelea pamoja na mtu mwengine anayemsaidia. Wote wawili wamevaa kofia za kuogelea na sura zao zinaonyesha furaha na mshikamano mkubwa. Kunakuwa na onyesho mzuri wa kujumuisha watoto wote bila ubaguzi katika shughuli kama hizi.

Mtoto mdogo mwenye nywele zilizokunjamana akiwa ameketi kwenye kiti chekundu darasani na ameshika masikio yake kwa mikono akionekana kama anaepuka kelele. Amevaa shati lenye miraba ya buluu na nyeupe. Nyuma yake watoto wengine wanaonekana wakiwa wameketi mezani wakijifunza katika mazingira ya darasa lenye rangi mbalimbali likiashiria shughuli za kawaida za shule.

Kundi la wanafunzi sita wa rika tofauti wakiwa wamekaa pamoja wakisoma. Msichana mmoja aliye mbele kulia anasoma kitabu na wengine wanamsikiliza kwa makini. Miongoni mwao kuna msichana mwenye changamoto ya kiafya, akishiriki kikamilifu katika kikundi. Wanafunzi wote wanaonekana kushirikiana kwa furaha na kwa usawa, wakionyesha mfano mzuri wa ujumuashi wa kijamii kwa elimu ya jumuaishi darasani.

Mtoto mdogo ameshikilia mpira wa buluu mkononi. Anaonekana mwenye furaha akiwa na tabasamu pana usoni na macho yamelegea kwa furaha. Yuko ndani ya chumba chenye madirisha makubwa ya vioo. Kupitia madirisha, kuna mandhari ya uwanja wa michezo uliojaa vifaa vya kuchezea.

Mtoto mdogo aliyeketi mezani akiwa anatazama kompyuta mpakato kwa makini na furaha. Ameweka mikono yake chini ya kidevu huku akitabasamu. Anaonekana kuvutiwa na kile anachokitazama kwenye skrini. Shughuli ya kujifunza inaonekana kuwa inafanyika kwa njia ya mtandaoni. Mandhari ya jumba ina rangi ya kupendeza, ikiwa ya mchoro wa mti wa mnyama ukutani.

Mtoto wa kiume ambaye na ulemavu wa viungo vya chini akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha bluu. Anaonekana akiwa ndani ya darasa huku wanafunzi wenzake wamekaa kwenye madawati ya mbao nyuma yake. Mtoto huyu anatabasamu akionyesha furaha katika mazingira yake ya shule. Inatoa hisia ya ujumuishi na msaada katika elimu kwa watoto wenye ulemavu.

Mwanamke mwenye ulemavu wa kuona akielekezwa na mwanamke mwingine juu ya ramani katika eneo linalofanana na kanisa. Mwanamke mmoja anashikilia mkono wa mwanamke mwingine kwenye miwani ya giza. Wanatumia mchoro Iliyoandikwa kwa maandishi ya picha. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kuta zilizojaa sanaa ya kikristo.

Watu wawili kijana na mvulana aliyevaa fulana ya machungwa na mwanamke aliyevaa blauzi ya kijani na nyeupe akiwa ameketi mezani na chumba chenye mwangaza mzuri. Kijana anaonekana akitumia lugha ya ishara ya alama huku mwanamke akiskiliza kwa makini. Kompyuta mpakato iko mezani ikionyesha kuwa huenda wanashiriki katika mawasiliano ya kielimu. Mazingira ya chumba ni safi.

Mwalimu mwanamke aliyevalia shati la buluu akitabasamu na kuangalia watoto wawili. Kijana na msichana walioketi mezani wakifanya kazi za darasani. Msichana mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa amevaa shati la rangi ya waridi na anashika penseli. Anaonekana akichora huku akimtazama kijana aliyevalia shati la kijani ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu anaonekana akishirikiana na kuwasaidia watoto.

Mwanamke mmoja na msichana mdogo akiwa ameketi sakafuni kwenye chumba cha darasa. Mwanamke ambaye anaonekana kwa mlezi au mwalimu amevaa fulana ya pinki na suruali nyeusi na anamsaidia msichana mdogo anayesoma kitabu. Msichana huyo amevaa blausi ya manjano na suruali yenye michoro pamoja na viatu vya pinki. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kuwa msichana huenda ana ulemavu wa kutembea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya darasa.

Wasichana wawili wakihusika katika majaribio ya kiteknolojia. Mmoja wao amevaa kifaa kichwani kilichofanana na sensa ya kufuatilia mawimbi ya ubongo. Mwingine aliyevaa shati la mistari ya kijani anaonyesha kwa kidole mchoro wa grafu kwenye skrini ya laptop . Wote wanaonekana kuwa katika mazingira ya kielimu.

Mvulana mdogo akiwa ameketi mezani akicheza na kuunganisha vipande vya plastiki vya rangi tofauti. Anavaa sweta ya mikono mirefu lenye mistari ya kijani kuna zambarau na kijivu na anaonekana kushughulika kwa makini. Nyuma kuna mazingira ya darasa. Vitu vya rangi mbalimbali vinavyoashilia sehemu ya elimu ya awali. Mtoto anaonekana kuwa na furaha na anashughulikia kwa makini na kazi yake ya mikono.

Watoto wawili waliovaa sare za shule wako darasani, wakisoma kwa umakini. Waliovaa sare za shule za rangi ya buluu. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana kuinua mikono yao kama ishara ya kujibu swali. Mazingira ya darasa yanaonyesha vifaa vya kawaida, kama meza za mbao. Kwenye meza mbele yao kuna vitabu vya kujifunzia vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri

Msichana mdogo mwenye tabasamu anakaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa ndani ya maktaba. Ana nywele ndefu za kahawia zilizosokotwa. Amevalia fulana yenye milia ya bluu na nyeupe pamoja na suruali yenye mistari. Mkono wake wa kulia umenyooka akishikilia kitabu chepesi kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu nyingine za vitabu ikiashiria mazingira ni ya kujifunza.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta katika chumba cha mafunzo. Baadala ya kutumia mkono wake, anatumia mguu wake wa kulia kuendesha kipanya cha kompyuta. Anaonekana kuwa makini na kile kinachoonekana kwenye skrini ambayo inaonyesha picha kadhaa zenye rangi angavu. Amevaa suruali ya michezo ya buluu na fulana ya kijivu. Kompyuta zingine na wanafunzi wengine pia wanaonekana nyuma yake, wakionyesha kuwa ni mazingira ya kujifunzia.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa kwenye darasa la kujifunza kupitia kadi za picha. Mwalimu amevalia shati jeupe na anashika kadi ya rangi ya bluu iliyo na picha ya jogoo na nene jogoo kwa maandishi. Mwanafunzi anaketi upande wa pili wa meza ndogo nyekundu na anaangalia kwa makini kadi hiyo. Kwenye meza kuna kadi zingine zilizo na picha tofauti zikitumika kama nyenzo ya kufundishia. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa rafiki na yenye vifaa mbali mbele vya kufundishia nyuma yao.

Mwalimu akiwa darasani na wanafunzi wawili wa kiume. Yuko karibu na waanfunzi hao akiwasiliana nao kwa ukarimu kwa kutumia ishara ya mkono kama anawaelezea. Wanafunzi wamevaa sare ya kijani kibichi na wanvaa headphone wakiwa wamekaa kwenye viti na kuangalia mbele kwa makini. Juu ya meza kuna vitabu vya mafunzo na inaonekana kuwa ni kipindi cha darasani.

Mzingira ya darasani ambapo mwalimu anamshirikisha mtoto katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia kifaa cha rangi ya waridi. Anaonekana akimwangalia mtoto kwa tabasamu akionyesha hali ya kushirikiana na kumtia moyo. Muundo wa chumba unaonyesha kuwa ni sehemu rafiki ya watoto. Vifaa vilivyopo na mpangilio wa chumba vinaashiria kuwa ni mazingira ya kujifunza yenye mwelekeo wa maendeleo ya kijamii katika akili ya mtoto.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa shati jeupe na anatoa msaada kwa mtoto mdogo mwenye nywele zilizofungwa juu. Anaonekana akimsaidia mtoto kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni huku mtoto akimtazama kwa makini . Wako wamekaa kwenye meza nyeupe na mbele ya mtoto kuna kitabu. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya chumba chenye ukuta mweupe na mwanga wa kutosha.

Mtoto wa kike mwenye ngozi ya noro, nywele ya kahawia zilizojikunja na amevaa sweta ya kijani. Amevaa vichwa vya kuskiza sauti na anaonekana kuskiliza kitu kwa makini huku ameshika kidevu chake kwa mkono wa kushoto kana kwamba anatafakari. Vichwa vya kuskiza ni vikubwa vya rangi nyeusi vikiwa vimefunga masikioni kikamilifu.

Mwanamume mzima aliyevaa shati la bluu anaonekana akimfundisha mtoto mwenye miwani na shati la kijani. Wote wawili wanakaa mezani wakiwa na kitabu kilichofunguliwa mbele yao. Mwanamume anaelekeza kidole kwenye kitabu huku akitabasamu na mtoto anamtazama kwa makini huku akionekana kuuliza swali. Katika mandhari ya nyuma kuna mwanafunzi wengine na viti vya bluu na mazingira yanaonekana kuwa ya darasani.

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa maktaba. Amevalia shati lenye rangi ya kahawia na nyeusi na anashika kitabu mkononi huku akisoma kwa umakini. Pembeni yake kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu mbalimbali. Mandhari inaonyesha sehemu tulivu iliyofaa kwa kusoma na kujifunza.

Taswira ya mikono miwili yenye rangi ya bluu iliyokolea ikiwa imeinuliwa juu na kuelekezwa kwenye uso uliojaa nukta ndogo ndogo za bluu zilizopangwa kwa mstari. Nukta hizi zinaonekana kuunda muundo unaofanana na maandishi ya braili . Picha inatoa hisia ya ufikiaji, mawasiliano ama kujifunza labda ikisisitiza umuhimu wa teknolojia mbadala za kusoma kwa watoto wasio ona.

Mwanaume mwenye miwani ya giza na vichwa vya kusikizia ameketi mbele ya kompyuta kwenye maktaba. Anaonekana kuwa na changamoto ya kuona na anatumia teknolojia kumsaidia kusoma. Miwani ya giza na vichwa vya sauti zinaashiria matumizi ya kiteknolojia. Anafanya kazi mezani akiwa ameketi vizuri. Kompyuta mbili zipo mezani, nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu.

Baba na binti yake wanaonekana wakifurahia wakati mzuri pamoja wakiwa wameketi mezani. Mwanaume mwenye ndevu anamtazama mtoto kwa tabasamu pana la uchangamfu . Mtoto ambaye nywele zake fupi zimebanwa vizuri anacheka kwa sauti akionyesha furaha ya kweli. Mbele yao juu ya meza kuna kitabu ikionyesha wako katika shighuli ya kujifunza. Chumba kina mwangaza wa kutosha na mmea wa kijani pembeni.

Watoto watatu wakicheza pamoja kwenye sakafu darasani. Wote wameketi kwenye zulia na wanacheza kwa kushirikiana wakitumia vipande vya kimuundo vyenye rangi ya herufi mbalimbali . Watoto hawa wanaonekana kuwa na furaha wakishirikiana kwa karibu na kwa makini katika kujenga mnara wa matofali. Mazingira yanaonekana nyuma yanaonyesha darasa lililopangwa kwa rangi angavu. Mabegi yaliyoning'inia ukutani

Wanaume watatu wakiwa wamevalia sare za bluu wakiwa wanafanya kazi katika mazingira ya washa. Mmoja wao mwenye upande wa kulia wa- anaonekana akitumia kompyuta kibao akionyesha kitu kwa mwanaume mwingine mwenye asili ya kiafrika ambaye amejiegemeza kwenye meza. Mwanaume wa tatu anaonekana kwa nyuma akifanya kazi yake mwenyewe. Zana za kazi zinaonekana zikiwa zimelala mezani zikiashiria shughuli za ufundi.

Kundi la watoto wa shule wakiwa wameketi kwenye madawati yao ndani ya darasa. Wengi wao wanaonekana wakiangalia mbele wakionyesha umakini wako. Mwalimu amevaa koti jeupe amesimama upande wa kushoto. Darasa linaonekana kuwa rahisi na meza na viti vya mbao. Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri na mwanga wa kutosha ukiingia ndani ya darasa hili.

Wanawake wawili mmoja mweusi aliyevalia koti la maabara nyeupe akionekana kama daktari au mtaalamu wa afya na mwengine mweupe amevalia sweta la kijivu akishikana mikono na mtoto mdogo wa kiume. Mtoto huyo ana nywele za dhahabu na amevalia shati la buluu na anaonekana akitabasamu na kuangaliana na wale wanawake kuonyesha mazingira ya kirafiki na ya kuunga mikono. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu.

Kijana mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na mwanamke kijana anayemsomea kitabu. Amevaa nguo ya kijivu na anaonekana kuwa na furaha akitazama msomaji wake kwa tabasamu. Mwanamke huyo ana nywele ndefu za kijani kibichi na amevaa sweta ya rangi ya waridi. Wote wawili wanaonekana kufurahia muda huo wa kusoma pamoja. Mandhari ya nyuma inaonyesha rafu zilizozaa vifaa za kuchezea, ikiashiria kuwa wako katika mazingira ya darasa.

Kikundi cha watu sita wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye nembo ya express na maandishi yanayosomeka Lmart smart physiotherapist pamoja na jumpy keys . Watu wote wanaonekana kuwa na miguu bandia na wamevaa mavazi tofauti lakini wote wanaonekana kuwa na tabasamu na mitazamo ya kujiamini. Mtu mzima aliyesimama upande wa kushoto anaonekana kuwa mlezi au kocha.